Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kipatakilishi, na simu ya mkononi ikiwa karibu. Anapunga mkono hewani. Mwanamke huyo amevaa shati jeupe linalofunguliwa juu ya nguo nyeusi, na anatabasamu usoni mwake.

Watu wamekusanyika, huku mmoja wao wakiwaeleza wengine katika mkutano wakiwa wameketi mezani. Vipakatalishi viko wazi mbele yao, mojawapo ikiwa na lebo AUTOMEDICS . Nyuma yao kuna masanduku yenye nembo ya google digital skills for Africa ikionyesha lengo la mkutano huo.

Mtu anashiriki katika darasa la mtandaoni. Mwanafunzi huyo amevaa vipokea sauti za masikioni na anatazama kompyuta ndogo inayoonyesha mwalimu akifundisha soko lenye hesabu. Ameahika kikombe cha waridi kilicho karibu naye.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa mapajani mwake, amevalia fulana laini na suruali ya rangi ya samawati, meza ndogo ina vitu kadhaa ikiwemo fremu ya picha na maridadi. Manthari yana mwanga wa kutosha.

Mwanamme mmoja anashiriki katika mkutano wa video akitumia kipakatalishi ilioko wazi mezani. Mtu huyu anazungumza na kuashiria kwa mikono akionyesha kushiriki kikamilifu katika mazungumzo. Katika kipakatalishi kuna picha za watu wengine kadhaa wanao shiriki pia.

Mwanaume amevaa suti na miwani ameketi akiwa na vipokea sauti vya masikioni vyeupe na kutumia kompyuta ndogo. Anafanya kazi au kushiriki katika mkutano wa mtandaoni. Mmea mdogo uko mezani na vifaa vya ofisi viko kando yake.

Mwanamme aliyevaa miwani na vipokea sauti vya maskioni, anatabasamu huku akiwa ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta ndogo. Kuna vitabu na mmea kwenye rafu nyuma yake, na simu ya mkononi imelala karibu naye, kwenye dawati.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akijifunza au kufanya utafiti. Ameegemea mbele kidogo akiangalia kompyuta kibao iliyo mbele yake iliyo na michoro au maandishi. Nyuma yake, rafu kubwa imejaa vitabu. Dawati lina vitu vingine kama karatasi na kalamu.

Wasichana wadogo wapo darasani wakitumia vifaa za elektroniki kwa ajili ya kujifunza. Wasichna wawili walio mbele wanatabasamu na kuonekana kujishughulisha na vifaa vyao .Mandhari ni ya elimu.

Mwanamke mwenye nywele zilizopinda na aliyevaa miwani amesimama huku akiangalia simu aliyoshika, amesimama kwenye kile kinachoonekana kuwa jukwaa la chini treni ikionekana kulia. Mtu mwingine yupo nyuma kushoto kwake.

Watu Wawili wazima wana fanya kazi au kusoma pamoja. Mwanamke yuko mbele akitumia kipakatalishi huku mwanamme akiwa nyuma yake akiongea kwenye simu. Wote wawili wako kwenye meza na kuna vitu vingine kama vile kikombe na daftari karibu nao.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti huku akitabasamu na kuangalia kompyuta kibao. Msichana ameshika kalamu na anaoekana kusoma au kuandika kwenye daftari. Kalamu zingine ziko mezani. Amevalia nguo ya samawati na madoadoa meupe

Wanafunzi wamo darasani wakijishughulisha na kujifunza masomo ya kidijitali katika kompyuta ndogo. Mwanafunzi mmoja amevaa kofia na anatazama skrini ya kompyuta na wote wamevalia sare. Kompyuta zimewekwa mezani.

Mtoto wa kiume ameketi kwenye kiti akitumia kipakatalishi kwa ajili ya kujifunza. Kwenye skrini ya kipakatalishi, kuna mwanamke anaonekana akifanya kitu kama kusoma. Meza lina kalamu, daftari na taa.

Mwanamme mkomavu mwenye miwani na shati la samawati ameketi mbele ya kipakatalishi. Anachukua maelezo au kuandika kitu kwenye daftari kwa kutumia kalamu huku akitazama kipakatalishi. Mazingira ni ya ofisini au mahali pa kazi.

Chumba cha malazi cha pamoja kina vitanda kadhaa vya ghorofa. Vitanda hivi vimetandazwa shuka za kufanana za kupendeza. Pazia limetundikwa kwenye dirisha kubwa linalopitisha mwanga wa jua. Mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanafunzi au watafiti wamo katika mahabara wakifanya kazi kwa vitendo kwenye vifaa vya kielektroniki au vya uhandisi . Wamevaa makoti meupe ya mahabara na kuna vifaa tofauti na nyaya zilizounganishwa kwenye meza mbele yao.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au jumba la sinema. Lina safu nyingi na viti vya mbao vilivyopangwa vikielekea mbele kwenye jukwaa zikipanda juu. Ukumbi unaonekana kuwa tupu bila watu na kuna ngazi zinazopanda katikati ya safu za viti.

Maabara haya ya kompyuta imejaa. Masafu za kompyuta mezani imepangwa vizuri kwenye madawati ya mbao. Chumba ni cha kujifunzia au kufanyia kazi katika taasisi ya elimu. Kwa nyuma kuna ubao mweupe.

Kundi la wanaume wapo katika kituo cha mazoezi ya viungo. Wanaume hawa wamevalia mavazi za mazoezi na wanatumia vifaa mbalimbali za mazoezi kama vile mashine ya kunyanyua vyuma. Sakafu ya chumba imefunikwa na zulia jekundu.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara imejaa viti vilivyopangwa kwa safu nadhifu na kuna nafasi ya wazi katikati inayoelekea jukwaa huku kukiwa na ghorofa ya pili yenye viti pia. Ukumbi unaonekana kuwa mtupu.

Chumba cha malazi cha pamoja kina vitanda kadhaa vya ghorofa. Vitanda hivi vimetandazwa shuka tofauti za kupendeza. Dawati au meza na viti vipo katikati ya vitanda hivi . Pazia limetundizwa kwenye dirisha kubwa inayopitisha mwanga wa jua.

Chumba cha kulala katika bweni kina vitanda vingi vya gorofa, vitanda hivi vina fomu za chuma na magodoro baadhi zikiwa zimefunikwa na shuka au blanketi, mwanga una timiza katika madirisha makubwa ya chumba. Kiti cha plastiki kipo kwa umbali.

Chumba cha kulala chenye kuta nyeupe, na sakafu ni safi na kuna kitanda chenye matandiko meupe, na ubao wa rangi nyeusi, pazia nyeupe zimening'inia karibu na dirisha na mwangaza wa jua unapitiliza ndani ya chumba.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara una safu nyingi za viti vya mbao vilivyopangwa vikielekea mbele kwenye jukwaa zikipanda juu , ukumbi unaonekana kuwa tupu bila watu na kuna ngazi zinazopanda katikati ya safu za viti . Viti hivi ni rangi nyekundu.

Bwawa la kuogelea lenye maji safi ya rangi ya samawati, limegawanywa katika sehemu mbili. Safu ya viti virefu vya kupumzikia vya rangi ya chungwa vimepangwa kando ya bwawa. Nyuma kuna jengo lenye kuta. Mnara wa maji unaonekana nyuma ya jengo.

Mazingira haya ni ya maktaba. Rafu nyingi za vitabu na meza za kusomea zipo ndani ya maktaba. Watu wachache wanasoma au kufanya kazi katika meza hizo. Madirisha na mlango kubwa yanapenyeza mwangaza ndani ya maktaba. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Darasa tupu lina viti na meza zilizopangwa kwa safu, madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yapo upande wa kulia na ubao mweupe upande wa kushoto, rangi za viti zinatofautiana zikiwemo kijani kibichi na nyekundu.

Darasa lina madawati mengi ya mbao na viti vilivyopangwa safu, na karatasi zikiwa juu ya baadhi ya madawati. Darasa lina kuta za saruji na madirisha mawili yenye grili. Bango la kijani kibichi limewekwa ukutani upande wa kulia nyuma.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili. Kila kitanda kina chandarua cheupe cha mbu. Vitanda vimefunikwa kwa mashuka meupe. Sakafu ya chumba ina vigae vya rangi ya kijani na kuna pazia dirishani linalo ruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba

Chumba cha kulala katika bweni, kina vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda hivi vina fremu za chuma ,na magodoro. Baadhi zikiwa zimefunikwa na shuka au blanketi. Mwanga wa jua, unapitiliza kwenye madirisha makubwa ya chumba. Kiti cheupe cha plastiki, kipo kwa umbali.

Wasichana wawili wamevaa sare za michezo. Mmoja amesimama huku akimsubiri mwenzake aliyeshika mpira kucheza. Mashabiki wamesimama kando ya uwanja wakiwatazama wachezaji hawa wakishiriki katika michezo ya shule.

Mtu mmoja anaonekana akiingia ndani ya jengo kubwa. Jengo hili ni la ghorofa kadhaa, na madirisha yenye milango ya kufunguka. Rangi ya jengo ni mchanganyiko wa kijivu na samawati huku milango na baadhi ya kuta zikiwa na rangi ya samawati nyepesi.

Mpira wa miguu unaendelea ukiwahusisha wachezaji wa kike kadhaa. Wachezaji watatu wanaonekana wazi wakiwa wamevaa jezi ya manjano na samawati na nyeupe. Mchezo unafanyika kwenye uwanja wa wazi kwenye nyasi chache. Nyuma ya wachezaji watu wengine wapo pembeni mwa uwanja.

Jengo la gorofa la rangi nyeupe na samawati limejengwa huku milango yake yakifuatana kuashiria mazingira ya shule kando kuna miti mingi yanayo onyesha mazingira tulivu,

Vitanda vya rangi nyeupe vimetandazwa shuka za kupendeza katika bweni la shule. Vitand hivi vina sehemu ya juu na chini vya kulalia. Chumba hiki kina dirisha ambalo lina pazia za kupendeza.

Wanafunzi wameketi chini kwenye madawati ya rangi ya manjano katika darasa la shule. Mwanamume mmoja aliyevaa sare ya rangi ya waridi anaonekana kuongea kwa karibu sana na mwanafunzi mmoja. Kuna mwanamume moja pale nyuma anayeonekana kutabasamu.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya bweni ya shule. Bweni hili Lina vitanda vingi vya mbao. Juu ya vitanda hivi kuna visanduku, kuna ndoo na pia kuna godoro zilizo kunjwa. Bweni hili lina kuta nyeupe na madirisha makubwa yanayo pitiliza miale ya jua.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya maktaba, vitabu vimepangwa katika rafu. Watu wanaonekana wanakagua vitabu ambavyo wanavitaka au wangependelea kuvichukua.

Kundi la wanafunzi wa kike wamevalia sare za shule zinazojumuisha mashati meupe, fulana za kijani kibichi na sketi za miraba. Wanafunzi hao wako katika chumba kinachofanana na ukumbi ama kanisa na wamesimama kwa heshima, huku wengine wameinamisha vichwa kuashiria shughuli za maombi.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anafanya hesabu kwenye ubao wa rangi ya kijani huku mwalimu akiwa amesimama karibu naye na kutabasamu. Kwenye ubao kuna hesabu kama nne ongeza mbili ni sita na nambari zingine.

Mvulana mdogo mwenye matatizo maalum, ameketi kwenye kiti akiwa ameegemea kwenye meza, anatazama kipatakilishi kilichowazi mezani .Mvulana huyu anatabasamu, nyuma yake michoro ya kupendeza imechorwa kwenye ukuta wa rangi ya kijani.

Msichana anatabasamu na kupunga mkono kwenye skrini ya kipakatalishi, amevalia fulana nyekundu na ameegemea kwenye kompyuta iliyofunguliwa mezani. Kitabu kipo mezani pia, nyuma yake dirisha kubwa linapitiliza mwanga wa jua ndani ya chumba. Baadhi ya vitu vimebandikwa kwenye ukuta, na vingine viko kwenye rafu.

Mwalimu mmoja wa kiume ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anafundisha darasani. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakiskiliza somo. Mmoja wao ameinua mkono. Darasa lina ubao mweupe na rafu zenye vitabu au vifaa vya maabara.

Mvulana mdogo, mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye meza ya mbao akijishughulisha na kucheza na maumbo ya plastiki yenye rangi tofauti. Amevaa fulana yenye mistari ya rangi tofauti. Ameshika vitu mkononi mwake akiviunganisha. Mandhari ni ya darasa au eneo la kucheza.

Mwanaume aliyevalia shati ya manjano ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani, akitumia tarakilishi na kuandika kwenye daftari. Mazingira haya ni ya ofisi au chumba cha kazi. Kikombe cha kahawa au kinywaji kingine kiko mezani.

Watu wawili, mwanamke na mwanamume wamevalia aproni wanafanya kazi. Mwanamke ameshika kifaa kidogo na kukichunguza kwa makini. Mwanamume anayeonekana kuwa na matatizo maalum anashikilia na kutazama kompyuta kibao. Meza iliyo mbele yao ina vifaa tofauti.

Mwanamke anamsaidia msichana mdogo ambaye anaweza kuwa na matatizo maalum kujifunza kuandika au kuchora katika karatasi nyeupe iliyowekwa kwenye meza. Msichana huyo ameshika kalamu huku mwanamke akionyesha kwa kidole chake mahali pa kuandika. Kikombe kilichojaa kalamu za rangi tofauti kiko kwenye meza.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa mwalimu amesimama. Mwalimu huyu anatabasamu. Yule aliyeketi anaonekana kuwa mwanafunzi. Mwanafunzi huyu amevalia miwani na anaangalia vifaa ambavyo viko mezani. Mezani kuna kalamu za rangi tofauti, kuna kalamu za kuandika na pia za kutia rangi.

Watu wawili wanaoonekana wakiwa na tabasamu. Mmoja anaonekana kuwa ni mwalimu na yule mwingine ni mwanafunzi. Mwalimu anaonekana kumwonyesha mwanafunzi jinsi ya kuandika. Juu ya meza kuna kalamu za kuandika na kalamu nyingine za kupaka rangi. Nje kuna miti ambayo ina majani mengi.